Jopo la watu walio valia mavazi maalum kama vile makoti yenye rangi nyeupe, kofia na vifaa kinga kama vile barakoa katika eneo la ndani lililo zungukwa na vifaa mbalimbali, kuashiria ni wauguzi wa afya.

Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu aina ya makoti yenye rangi nyeupe na vitambulisho shingoni mwao, ikiashiria ni wauguzi wa afya waliosimama katika picha ya pamoja.